Tuktuk pamoja na magari yanapita katika barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara, baadhi yao wakiwa na umbrella zao. Barabara hii iko karibu na ukuta mrefu ulio na miti mirefu pamoja na mimea.

Hii ni chupa ya chanjo dhidi ya homa ya manjano, yellow fever . Chupa ina kifuniko ya chuma na label nyeupe yenye maandishi ya Yellow Fever Vaccine Stabilized. Chanjo hii inaonekana kuwa ya kisasa na ya kitaalamu kwa ajili ya kuzuia maambukizi.

Daktari wa macho amevalia koti jeupe, anamhudumia mgonjwa. Daktari na mgonjwa wameketi wanakabiliana kwenye mashine ya kupima macho. Mgonjwa ameweka kidevu chake kwenye sehemu maalumu ya mashine hiyo.

Kundi la watu wamekusanyika katika mazingira ya kijani. Wengi wao wamevaa nguo nyeupe na wamesimama pamoja kwa mkusanyiko. Mazingira yanajumuisha miti mikubwa na bustani ya kijani iliyozunguka. Kuna baadhi ya vitu vya thamani vilivyowekwa kwenye ardhi karibu nao.

Hili ni bango la bidhaa iliitwayo, Siha Headache Solution. Bango hili linaonyesha picha mbalimbali za watu wakiwa wanashika vichwa vyao, kuashiria maumivu ya kichwa. Maelezo yaliyomo kwenye tangazo yanataja kuwa dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa na matatizo ya kusinzia mara kwa mara.

Watu wawili wanatekeleza shughuli ya usafi, wamevaa sare za kazi zenye mistari ya rangi ya kijani inayong'a. Mmoja yuko karibu kukusanya taka kutumia koleo mwingine yuko nyuma akifanya kazi kama hiyo.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya machungwa anazungumza na mama mwingine. Wameketi kwenye meza ya mvirigo ndani ya hema. Mwanamke aliyevaa machungwa ana barakoa usoni. Kuna karatasi juu ya meza. Inaonekana ni mahojiano au ushauri wa afya.

Dawa imewekwa juu ya meza ni dawa iliyoandikwa, Natures Bound Iron Support Red Blood Cell Production ni tembe mia moja ndani ya chupa iliyo ya rangi ya kijani pia imeandikwa, Mineral Supplement.

Daktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa katika kliniki ya meno, daktari amevaa koti nyeupe na barakoa ya uso kwa usalama, daktari mwingine amevaa shati la kijani, mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu, daktari anatumia vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno.

Daktari anamchunguza mgonjwa. Anatumia kifaa kuangalia ndani ya siko la mgonjwa. Mgonjwa ni mwanamke aliyevaa blauzi nyekundu na koti jeusi. Daktari amevaa shati jeupe la mikono mirefu. Wote wako katika mazingira ya uchunguzi wa kitabibu.

Mfanyakazi wa afya anampatia mtoto mchanga chanjo, mama wa mtoto amembeba mtoto huyu na kumshika vizuri wakati anapata sindano. Mfanyakazi wa afya amevalia sare ya hosipitali nyuma yao kuna sanduku la manjano.

Daktari anaonekana kuandika kitu katika faili yake. Amevaa glavu nyeupe pamoja na koti jeupe. Amevalia miwani ili aone vizuri. Kando yake kuna vifaa vya matibabu, ambavyo vimepangwa mezani.

Mama amembeba mtoto wake mchanga mikononi. Amevaa nguo ya pinki na kofia kichwani, ana tabasamu usoni mwake. Mtoto amelala kwa amani, amefungwa kwa kitambaa. Wanaonekana wako ndani ya chumba cha hospitali, kuna kitanda cha chuma na juu yao kuna neti ya mbu.

Msichana mmoja, aliyevalia nguo yenye muundo wa buluu na nyekundu, anapata chanjo. Mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe, anamdunga sindano kwenye mkono wake. Wawili hawa wamekaa karibu sana, wakiwaonyesha mawasiliano ya karibu.

Daktari wa meno amevaa sare ya rangi ya blue na kofia ya upasuaji. Wako pamoja na mgonjwa. Amevaa pia barakoa kwa usalama. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga nyekundu.

Watoto wanapokea huduma za matibabu na mama mmoja anayebeba mtoto akiwa ameketi wachuhuzi wawili wanashuhulikiwa mtoto wingine mmoja wa watumishi anavaa kofia buluu inaonekana kuwa wanatoa huduma muhimu kwa watoto.

Sindano na chupa za chanjo zimewekwa kwenye meza. Moja ya chupa ina nembo iliyoandikwa Measles, Mumps, Rubella Virus Vaccine. Sindano ambazo zilikua zimetayarishwa pia zinaonekana.

Madaktari watatu wa afya wako katika chumba cha upasuaji, madaktari wote watatu wamevaa mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa wawili wanaonekana wakiwa wamemwinamia mgonjwa na wanafanya kazi kwenye mwili wake.

Mtu mmoja, anashika paketi kadhaa za pedi za wanawake. Pakiti hizi zimepangwa juu ya meza. Rangi kuu za pakiti ni buluu na pink . Juu ya pakiti kuna maneno yaliyoandikwa Sanitary Pads.

Mfanyikazi wa afya amevalia koti jeupe na barakoa, anashika sindano na chupa ndogo ya dawa. Nyuma yake kuna watu wengine ambao wamesimama, baadhi yao wamevalia barakoa. Inaonekana kuwa ni mahali pa utoaji wa huduma za afya au chanjo.

Hapa ni chumba cha upasuaji, ambapo madaktari wawili wanavaa nguo za upasuaji za buluu. Wamevaa kofia za upasuaji na barakoa ili kujilinda. Madaktari wanaonekana kufanya upasuaji au matibabu kwa mtoto mchanga.

Mtu aliyevaa shati ya kijani na barakoa anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevalia nguo maalumu za kujikinga na pia barakoa. Wote wawili wanaonekana wako ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha afya.

Kifurushi cha chanjo dhidi ya Surua, Mumps na Rubella kimeandikwa Tresivac PFS, na kimetengenezwa na Serum Institute. Chanjo hii ni ya aina ya live na imehifadhiwa kwa njia ya kukaushwa kwa baridi. Andishi ya juu yameorodheshwa kwa kiingereza kuhusu matumizi ya chanjo hii.

Wanafunzi wengi wamekusanyika, wanaonekana kufanya utafiti wao wa masomo. Mmoja ambaye ni mwanamke amevaa koti nyeupe, barakoa nyeupe pamoja na miwani. Anaonekana kuchomaa kifaa kilicho kwenye kijiko.

Hili ni sanduku la dawa liitwalo, "Ferolax B12". Sanduku hili lina rangi nyekundu na nyeupe. Kwenye sanduku kuna maelezo yanayoonyesha kuwa ina "Iron, Folic Acid, Vitamin B12, B6 na Zinc". Dawa hii inasaidia katika uundaji wa cell nyekundu za damu na haemoglobin .

Makazi ya kitamaduni yalijengwa kwa matawi na nyasi. Yamejengwa katika eneo kame yenye mimea iliyokauka na miti michache. Mbele ya makazi haya, kuna mtungi wa kuhifadhi maji. Mbali kidogo kuna vazi ya machungwa.

Hili ni sanduku la dawa liliitwalo, Core lenye maneno, Supplement Pack, chini yake. Pembeni ya sanduku kuna glasi iliyojaa maji, pia kuna vidonge vya rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, njano na nyeupe vikiwa vimetapakaa kwenye meza. Blister ya vidonge inafunguliwa na inaonekana pembeni.

Daktari amevaa koti jeupe la maabara. Anaangalia mkono wa mgonjwa. Mgonjwa ni msichana aliyevaa scarf ya njano. Wako ndani ya chumba cha hospitali. Kuna meza ndogo iliyo nyuma yao.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye bomba la jumuia. Mwanamke aliye mbele ameshika mtungi wa njano akisubiri ujazwe maji. Mwanamke mwingine aliyevalia shati ya bluu ameshika bomba la maji. Bomba hili linaonekana kuwa mfumo wa kuhfadhi na kutoa maji.

Mwanamke mmoja, anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi. Mwanamke huyu amevaa barakoa ya uso na ana nywele za dreadlocks . Muuguzi anamchoma sindano mkononi. Mwana mwanamke huyo, kuna kifurushi cha chanjo, kilichowekwa mezani karibu nao.

Madaktari wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa. Madaktari wote wamevaa nguo nyeupe na barakoa. Mmoja wa madaktari anashika kifaa cha meno na anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa analala kwenye kiti cha matibabu ya meno.

Dakitari wa meno anahudumia mgonjwa mgonjwa amefungua mdomo wake na dakitari anatumia kifaa chake cha mwanga wa bluu kifaa hichi hutumiwa mara nyingi kuangalia meno. Mgojwa anaonekana akiwa amevalia nguo za bluu zinazo fanana na nguo za dakitari.

Hii ni chupa ya dawa iliyolala upande wake vidonge kadhaa vya njano vimetapakaa juu ya chupa hii. Chupa ina lebo ya rangi ya machungwa na buluu yenye maandishi Vitamini D3. Vidonge hivi vinaoenekana kua vidogo na vyenye umbo la mviringo.

Wanawake wawili wanachota maji ambayo ni ya mafuriko. Maji haya ni machafu sana. Mmoja anatumia karai huku mwingine akitumia beseni . Wote wawili wamevaa barakoa kwa njia ya tahadhari. Mwingine amesonga nywele huku mwingine amenyoa.

Wanawake wawili wanatembea kwenye maji yaliyotuama kutokana na mafuriko. Maji haya yamefunika njia na sehemu ya chini ya nyumba. Watu hawa wanaonekana kutumia vijiti ili kujisaiidia kutembea kwa usalama kwenye maji.

Kundi kubwa la watu limekusanyika kando ya eneo lililoharibiwa na mafuriko, maji ya rangi ya udongo yanaonekana yakipita chini ya daraja lililofunikwa na magugu na mabaki. Mabaki ya miti na nyasi yamekwama kwenye nguzo za daraja.

Mama amemshikilia mtoto wake mikononi. Mfanyikazi wa afya aliyevalia sare ya njano na buluu anamsaidia mtoto. Mama na daktari wamevalia barakoa zinazofunika pua na mdomo. Mfanyakazi wa afya ameinama chini akiwa karibu na mtoto.

Kundi la watu waliovalia nguo nyeupe za kujikinga zikifunika miili yao yote, wanaonekana kuwa tayari kuanza kazi yao, kila mtu amebeba dawa ya kunyunyizia ya buluu mgongoni mwake. Watu hawa wanaonekana kuwa wametulia na kuna gari la wazi mbele yao.

Wafanyakazi wa afya wamevaa barakoa na glavu kwa njia ya tahadhari. Wamevaa nguo nyeupe na nyeusi. Wamesimama kando ya gari lililoegeshwa kwa nyasi ya kijani, kando kuna miti mirefu iliyo na majani mengi ya kijani.

Mwanamke mmoja, anang'olewa jino na madaktari wawili wa jinsia la kiume, wakiwa wameketi kando yake. Wamevalia miwani, glavu na barakoa. Juu yake, kuna taa inayomulika mdomo wake.

Mwanamke mmoja anapokea chanjo kwenye mkono wake. Mhudumu wa afya amevaa sare ya zahanati na barakoa kwa ajili ya usalama. Mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa tayari kwa huduma, kuna meza yenye vifaa vya matibabu pembeni mwao. Ukuta wa nyuma una rangi ya kuvutia.

Madaktari wanafanya upasuaji hospitalini, wamevaa mavazi ya kijani na barakoa kwa ajili ya usafi na kinga. Kuna vifaa vya upasuaji vilivyowekwa kwenye meza karibu nao. Wanafanya kazi kwa umakini mkubwa. Wahuduma wengine wamesimama pembeni wakitazama.

Mama ameketi na mtoto mdogo kwenye paja lake. Mfanyakazi wa afya amevaa sare ya buluu na anampatia mtoto chanzo. Mama huyu amevaa fulana ya samawati. Watu wengine wanasubiri huduma wakiwa wamesimama nyuma yake na wengine kuketi.

Daktari anamhudumia mtoto mchanga. Amevaa glavu na barakoa kwa ajili ya usalama wa kiafya. Stethoscopu yake imeninginia shingoni. Mtoto yuko juu ya meza ya matibabu akiwa amelazwa.

Mtu mmoja ambaye amevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano, anaonekana akifanya uchunguzi kwa ng'ombe. Ng'ombe yupo ndani ya zizi. Mtu huyu, amevaa glavu, barakoa na miwani ya usalama.

Choo cha umma kilijengwa kwa mawe na paa la rangi ya manjano. Juu ya jengo kuna maandishi yaliyoandikwa, Public Toilet . Kuna mtu mmoja anayeingia ndani ya choo hicho mbele ya jengo kuna bustani yenye mimea ya kijani.

Daktari wa meno ameketi akiwa anazungumza na mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti maalum cha hospitali ya meno. Computer na vifaa vya meno vinaonekana mezani. Wote wawili wanaonekana wakizungumza kwa furaha.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu na barakoa kwa ajili ya usafi na tahadhari. Mgonjwa amemlalia daktari wa meno. Kabati la mbao na vifaa vya tiba vipo nyuma ya daktari. Inaonekana kuwa ni kliniki ya meno yenye usafi na utaratibu.

Pakiti ya dawa ina rangi nyeupe, nyekundu na rangi ya chungwa. Imeandikwa, CBD Pain Cream, Double Strength, Relief in Minutes. Maandishi yako katika rangi nyeupe, nyeusi na buluu. Hii ni dawa ya uchungu inayotumiwa kwa kujipaka sehemu yenye uchungu.

Watu wamesimama pamoja wakishikilia mabango. Mbele yao kuna vifaa mbalimbali vya usafi wa binafsi kama vile taulo za kike. Watu hawa wanaonekana kushiriki katika kampeni ya kijamii. Wanatabasamu na kuonekana kuwa na mshikamano na furaha.

Chupa tatu za dawa ya miti shamba inayoitwa mtiki, ziko mezani. Chupa hizi, zina vifuniko vya kijani na maandishi ya rangi ya zambarau. Mbele ya chupa hizi kuna kopo la dawa nyingine liitwalo mkoko. Dawa hizi zinaonekana kuwa za asili, na zimetengenezwa kwa mimea.

Watu wanne wako ndani ya ofisi. Wawili wao, wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa. Mmoja wao anaonekana kuwa mtaalamu akionyesha kitu kwenye meza. Mwanamume mmoja, ameketi akiwa amevaa fulana ya kijani. Anaonekana kuwa mgonjwa. Ofisi kuna kabati lenye mafaili mengi juu yake.

Mtu ananyunyizia mimea shambani. Anatumia pump ya mgongoni yenye maji au dawa ya wadudu. Amevaa fulana ya mikono mirefu na kaptura. Mimea imepandwa kwa mistari kwenye udongo wenye rutuba. Ni asubuhi, na kuna ukungu wa mwanga unaoonekana angani.

Mhudumu wa afya anamchanja mtoto. Mama wa mtoto amemshika mtoto kwa upendo wakati wa chanjo. Mhudumu amevaa koti jeupe la hospitali na anaonekana makini katika kazi yake. Kuna barua na matangazo yaliyobandikwa ukutani.

Mtu mzima anamsaidia msichana kuosha mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye tenki la rangi nyeusi, na limeandikwa Unicef na Roto. Wote wawili wamevaa barakoa, msichana amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi.

Basi na magari yenye rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani kibichi yamelowa ndani ya maji ya mafuriko pamoja na nyumba ya ghorofa pia kuna miti za nyaya za umeme.

Mama amebeba mtoto mchanga. Amevaa gauni la buluu lenye mapambo ya rangi ya dhahabu. Mfanyakazi wa afya anayevalia barakoa na glavu anamchoma mtoto sindani. Mama amemshikilia mtoto kwa upole.

Wanawake watatu wako chini ya hema. Mmoja anaketi akipokea chanjo. Mhudumu wa afya anampa sindano begani. Wote wamevaa barakoa kwa tahadhari. Kuna bango nyuma lenye ujumbe wa kiafya linalosoma pata chanjo, kaa chonjo.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa amevaa glovu, barakoa na miwani ya kinga. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno wote wawili wamevaa miwani ya kinga ya macho. Daktari anatumia kifaa cha matibabu ya meno.

Daktari anampima mgonjwa kwenye sikio lake. Mgonjwa ameketi kwa utulivu huku akifanyiwa uchunguzi. Daktari mwingine amesimama karibu akifuatilia zoezi hilo. Wote wanaonekana kwenye hema la huduma za afya.

Mama amemshika mtoto mchanga mikononi mwake, daktari aliyevaa koti jeupe anamwekea mtoto dawa ya matone mdomoni. Mama amevaa nguo ya rangi ya waridi na anaonekana mwenye utulivu. Mtoto amefunikwa vizuri kwa shuka jeupe na kijani.

Wanafunzi watatu wanaosha mikono yao. Wamevaa sare za shule za rangi ya njano na suruali za buluu. Wanatumia bomba za maji. Kila mwanafunzi, anavaa barakoa usoni kwa tahadhari ya kiafya. Katika upande wa kulia, kuna sabuni za kufulia mikono.

Mwanaume mmoja ananyunyizia dawa mahindi, amejikinga vizuri sana amevalia aproni ya samawati, glavu nyekundu na barakoa nyeusi. Anatumia kifaa cha kunyunyizia cha manjano. Shambani kuna miti pia.

Mwanamke mmoja ananawa mikono yake kwa kutumia maji kutoka kwa mtungi wa roto. Mtungi umeandikwa UNICEF kionyesha msaada kutoka shirika hilo, kuna kijana mdogo anayemtazama mwanamke huyo kwa makini.

Msichana mmoja anachota maji kwenye kisima kichafu. Maji yanaonekana kuwa yenye uchafu na takataka ndani. Msichana ameshika mtungi wa plastiki kwa ajili ya kubeba maji. Kuna mtoto mwengine karibu na yeye anayeonekana kumsaidia.

Eneo hili linaonekana kuwa na uchafu mwingi sana, watu wanakusanya takataka ardhini wanatumia vifaa kama mkokoteni na vijiti. Wamevaa mavazi ya kawaida na wanafanya kazi kwa ushirikiano.

Wanaume wawili, mmoja akiendesha huku mwengine akisukuma pikipiki katikati ya maji, wanaonekana kujitahidi kuendelea na safari, licha ya hali ngumu ambapo barabara imejaa mafuriko kutokana na mvua kubwa. Maji ni ya rangi ya udongo. Mazingira yamezungukwa na miti na vichaka.

Mtoto mdogo amevaa gauni la waridi na anasaidiwa kutembea. Watu wawili wazima wamesimama karibu na yeye wakimshika kwa upole. Mtoto anatembea kwenye zulia la buluu kwenye chumba cha mazoezi. Kuna vifaa vya matibabu na madirisha makubwa ndani ya chumba.

Vidonge vya rangi ya njano ndani, na kifungashe cha plastiki, vimewekwa juu ya uso wa rangi nyekundu. Katikati kuna kipimajoto cha zebaki ya kawaida. Kulia kuna maumbo matatu ya mioyo mekundu.

Wanawake wawili wako chini ya hema la rangi ya machungwa na zambarau, wote wawili wamevaa barakoa, mmoja ameketi iliapokee chanjo, mhudumu wa afya anamchoma sindano.

Mwanaume mmoja anayeendesha mkokoteni akiwa na mkoba wake mgongoni anatembea ndani ya maji ya mafuriko ambayo yamejaa barabarani. Kuna magari, bajaji na watu wanaotembea kando ya barabara.

Mkono wa mgonjwa umeunganishwa na vifaa vya kitabibu, kuna mirija na nyaya zinazopita kwenye mkono zikionekana kuwa za tiba, vifaa vimewekwa kwenye ngozi kwa kutumia pedi za duara nyeupe. Mgonjwa anaonekana yuko kwenye kitanda cha hospitali.

Chupa tatu za virutubisho vya Vitamin D3, zimepangwa kwa mstari mbele ya mandhari nyuma ya kijani yenye michoro ya mstari ya mwanga. Chupa ya kwanza kushoto ni ya rangi ya kahawia, chupa ya pili ni ya rangi nyeupe, chupa ya tatu upande wa kulia ni ya rangi nyeupe na rangi ya chungwa.

Lori kubwa lenye tangi jekundu imeandikwa, "Exhauster" pembeni ya tangi. Lori hili hutumika kusafisha vioo na mabomba ya maji taka. Wanaume wawili wamesimama karibu na lori hii. Mazingira yanazungukwa na nyasi na miti.

Mwanamke amesimama kwenye dawati la mapokezi. Kuna bango lenye maandishi, "Fine Touch Dental Care," ukutani. Mwanamke huyu amevaa fulana yenye mistari na anacheka. Sehemu hii inaonekana kuwa ya kliniki ya meno.

Posta ya kliniki ya Maasai herbal imeandikwa, "Pata tiba kwa za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania, Buy Now." Kuna picha ya majani iliyoekwa ndani ya bakuli, matunda, na mbegu.

Mwanamke ambaye amevaa buibui mweusi, anabeba kuni. Ako katika eneo la pori lenye miti mikavu na udongo mwekundu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ukame na hayana majani mengi. Shughuli hii ni ya kutafuta kuni kwa matumizi ya nyumbani.

Madaktari watatu wako katika chumba cha upasuaji. Wamevaa magwanda, glovu, kofia na barakoa. wanaonekana kuwa makini wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Chumba kimejaa vifaa vya kitabibu na mwangaza wa kutosha.

Daktari mwanaume anamhudumia mtoto mchanga. Mtoto amelazwa juu ya mezaya hospitali akiwa amefunikwa na blanketi jeupe. Mama wa mtoto amesimama karibu akitazama kwa makini. Daktari amevaa sare ya rangi ya buluu na anaonekana kuwa makini katika kazi yake.

Maandishi haya yameandikwa kwa posta, "Ahasaka Herbal Medicine Group, Alba Mujarabu. Inatibu maradhi haya kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye ume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa, kuimarisha misuli ya ume, kusaidia wenye maumbile madogo na ukusinyaa waliohadhirika na kujichua." Pia nambari ya mawasiliano imeandikwa.

Mwanaume mmoja anafuraha akiwa ameinuwa mkono. Anavaa flana ya bluu iliyoandikwa Waterstep. Pembeni yake kuna bango lenye maandishi kuhusu mradi wa maji. Nyuma yao kuna matanki makubwa ya kuhifadhi maji.

Daktari wa meno ameketi akiangalia mgonjwa wake. Ameshika kalamu ya samawati mkononi amevalia barakoa na nguo za rangi nyekundu. Mezani kuna kalenda, dawa, na vifaa vyake vya kazi.